Hili ni gari aina la matatu. Ni gari ambalo linaonekana kuwa ni jipya kabisa na bado haijatumika sana. Kila kitu kwa hii gari kuanzia vioo na magurudumu yanaonekana kuwa ni safi na yanapendeza. Hili gari limewekwa mahali ambapo anakaa kuwa panauziwa magari.

Jikoni panaonekana kuwa aina nyingi ya chakula kiko. Kuna viazi ambavyo vimewekwa kwa ndoo na ile kitu ya kupimia mahindi. Yanaonekana kuwa ni viazi makubwa na yanapendeza. Pia kuna karoti, kuna wa pilipili hoho na aina nyingi ya chakula.

Hapa ni sokoni panaonekana kuwa na vitu mingi ya kuuza na ni soko ya kuuza vitu ya mtummba panaonekana kuwa soko ya begi kuna manguo ya aina mbalimbali kuna viatu ya aina mbali mbali na muundo mbalimbali kunaonekana kuwa kuna watu wananunua na watu ambao wanauza.

Hapa ni mjini ,inaonekana kuwa ni soko la kuuza manguo, kulingana na manguo ambazo ziko hapo, zimeanikwa ndio ziuzwe, pia kuna gari ambalo limesimama hapo karibu na hio troli ya kuuza smokii na mayai, na inaonekana kuwa kuna jua nyingi sana.

Haya ni magari ambayo yanaonekana kuwa ni magari mapya ni magari ya aina ya hali juu ni magari ambayo yako na muundo wa juu kabisa na yanapendeza yaonekana kila kitu kwa hii gari ni mpya magurudumu na vioo na vifaa vyote vya hizi gari zinaonekana kuwa mapya kabisa.

Magari mengi yako hapa na ni magar ya aina tofauti. Unaonekana pia kuwa na watu ambao wamekuja sherehe fulani. Unaonekana kuna sherehe kwa sababu kuna magomba ambayo yamewekwa pale kumaanisha kuwa labda hiyo shere inaendelea huko.

Ni soko la kuuza chakula. Kunaonekana kuwa na watu wengi na ni soko ambayo inauza chakula ya nyanya. Ni chakula mingi ya nyanya ndio iko hapa na inaonekana kuwa ni nyanya ambayo imetoka tu kwa shamba kulingana na uzuri yao ya ngozi.

Hili ni duka kuu la kuuza viatu. Kuna mtu ambaye anatembea labda ndio amekuja kununua ama labda ni mtu ambaye anauza. Kuna aina nyingi ya viatu na ni viatu ya hali ya juu. Kuna viatu ya muundo tofauti tofauti na imepangwa kulingana na uzuri wao na bei yao.

Ni soko kubwa la kuuza chakula. Kunaonekana kuwa kuna aina nyingi ya chakula. Kunaonekana kuna aina ya malenge, kuna mboga ya kabeji, kuna mboga ya sukuma, kuna mboga ya kienyeji. Pia kunaonekana kuwa kuna matunda mbalimbali, kuna matunda ya machungwa, kuna matunda ya maembe na pia kuna nyanya na vitunguu. Panaonekana kuwa hii soko iko na watu wengi sana.

Sokoni ya kuuza aina mbalimbali ya chakula na matunda pia kuna mboga wa aina nyingi, kuna mtu mmoja ambaye ameketi hapa huyu anaonekana kuwa anauza hio chakula, kuna matunda aina ya machungwa kuna strawberry , kuna tree tomato , kuna vitunguu, kuna avokado kuna maembe, kuna nanasi, kuna ndizi na aina nyingi ya chakula.

Hili ni soko kuu la kuuza vitu ambavyo viko na bei ya chini, vitu zinazojulikana kama ni vitu za mitumba. Panaonekana kuwa na watu wengi na wamejaa, na kuna nguo nzuri kabisaa ambazo zimewekwa hapo, na watu wengi wamekuja wakanunua, wengine wanauza, wengine wanauziwa.

Hili ni bima ambalo limeandikwa kuwa ni bima la, Jubilee Health Insurance. Ni bima bora ambalo linawasaidia watu na kukinga watu kulingana na vitu ambavyo vinaweza vikajitokeza kama ajali ama vifo vya mapema. Ni wazi kuwa ili ujiunge na hili bima lazima ukuwe unalipa shilingi elfu sita na mia mbili kila mwezi. Na pia inasaidia mama ambaye anataka kujifungua.

Watu ambao wako hapa, wengine wamesimama wengine wameketi. Kuna wenye wamesimama kando ya gari. Hawa watu wanaonekana kuwa wamekuja sherehe fulani kulingana na mahali ambapo magari yamewekwa. Na hao watu wanaonekana kuwa wanasikiliza kitu ama wanaangalia kitu kutoka kwa ule upande mwingine.

Hili ni soko kuu la kuuza chakula na aina ya matunda mbalimbali, kuna matunda ya nanasi, kuna matunda ya avocado, matunda ta ndimu, tunda ya paipai, na matunda ya pilipili, tunaona matunda ya nyanya, kuna matunda ya machungwa, kuna matunda yabmaembe, kunaonekana pale nyuma kuna watu wengi sana, wengine wanauza wengine wanauziwa.

Panaonekana hapa kuna duka ya kuuza vitu bidhaa mbalimbali na pia iko na huduma za M-Pesa kulingana na maandishi ambayo yameandikwa hapo kwa mlango huu kuna M-Pesa. Tena kuna baiskeli ambayo imewekwa hapa mbele ya hii duka na kuna pikipiki ambaye anabeba mabiria hapa.

Bima la Britam kulingana na maandishi yaliyoandikwa na ndio mtu ajiunge na bima hili lazima alipe mia sita na ishirini kila mwezi ndio aweze akapata kukingwa sanasana kwa mambo ya maombolezi. Watu waendelee kujiandikisha na hili bima.

Ni soko ni vitu inauzwa hapa ni vitu ya kujirembesha, tunaona kuna aina mbalimbali nani soko kubwa sana inaonekana kuna vitu mingi ya kuuzwa.